Soko lenye wauzaji na wanunuzi wengi ambao wanauza mazao ya shambani . Ndoo, kunia, vikapu na veseji ni vitu ambavyo vilisaidia kubeba mazao . Stuli moja yenye haijakaliwa na zingine zimetumika na wachuuzi.

Gari la kifahari lenye rangi nyeusi tititi limeegeshwa ndani ya chumba ambalo limechengwa vizuri sana, mbele yake kuna milango ya vioo na juu kumewaka mataa ya umeme, kuna magari mengine ambayo hayaonekani vizuri humo ndani.